Watu kadhaa wamesimama nje la jengo la biashara la Destiny Dairies. Wengine wakiwa wamevaa sare zinazo onekana kuwa za kazi. Upande wa kulia kuna milango miwili ya buluu.

Vyakula vya aina mbalimbali vinaonekana kuwekelewa mezani kama vile samosa, chapati, na viazi karai. Vimetandazwa kwenye vijikaratasi vya rangi nyeupe vilivyo na maandishi.

Meza iliyojaa vyakula mbalimbali kama vile samaki wa kukaanga, kuku, vibanzi na mchuzi, vinaonekana kupakuliwa kwenye vijisahani vyeupe. Kunaonekana pia mkate na kinywaji.

Chakula kimeweza kupakuliwa kwa sahani iliyo ya rangi nyeupe, ikiwemo wali, mchuzi wa nyama, yai na kachumbari. Kwa umbali pia tunaweza kuona watu waliokaa hotelini, wakingoja kupakuliwa vyakula vyao.